Kituo kikubwa cha umeme cha nje kikiwa na miundo mingi ya chuma, vihami na nyaya za umeme. Njia safi imepita katikati, anga lina mawingu meupe na mimea ya kijani kwa umbali. Kituo kina jukumu muhimu la usafirishaji na usambazaji wa umeme. Hii ni miundo mbinu iliyoendelea vizuri na vifaa vilivyopangwa kwa makini.

Kituo kikubwa cha umeme cha nje chini ya anga la samawati. Minara mingi mirefu ya chuma yenye matundu iliyobeba mtandao tatu; za nyaya, za umeme, na vifaa vya umeme. Ardhi imefunikwa na changaranye nyepesi.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi ikiwa na majengo mengi makubwa. Mitandao mikubwa ya mabomba ya chuma meupe yanapita kwenye miundo mbalimbali, na minara ya kupoeza inayotoa mvuke mwingi. Kwa umbali, mlima inaonekana na mazingira ni kame.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kina nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi zilizopita juu. Nguzo hizi zimepangwa kwa mistari mirefu zikiunda njia katikati. Kifaa cha umeme kimeunganishwa kwenye nguzo na chini kuna ardhi inayotawanyika na mawe madogo. Anga lina mawingu kidogo likitoa mwangaza wa kutosha.

Jengo refu lina madirisha ya kioo yenye rangi ya kijani kibichi na kuta zenye rangi ya hudhurungi zilizoharibika. Ishara kwa mabano Danger ipo chini na kuna uzio wa umeme wa miundo ya chuma ya ajili ya ulinzi. Mawingu meupe yanaonekana yakipendeza kwenye vioo vya jengo hilo.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, mmoja akiweka kichwa chake juu ya mgongo wa mwingine. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu ikiwa tofauti kati ya pori na mjini. Anga ni ya samawati hafifu.

Kundi la watu likiwemo watoto wa shule na watu wazima. Wote wameshika miche ya miti baadhi wamevaa barakoa. Watu wazima wako katika suti na nguo za kawaida huku watoto wakiwa na sare. Wanatabasamu wakitazama kamera nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Rundo kubwa la takataka chini ya anga la mawingu. Wafanyakazi walio vaa fulana za usalama wanajotahidi kusafisha taka kutoka kwenye maji machafu. Nyuma yao, nyumba za mabanda na tingatinga likifanya kazi yao.

Wanaume wawili na wanawwake wawili waliovaa mavazi ya kitamaduni wakicheza kwenye jukwaa chini ya hema jeupe wakishikana mikono. Wamevalia nguo za kahawia zilizopambwa na shanga nyeupe na kofia za manyoya. Chini watazamaji wanafurahia tamasha hilo.

Makaazi duni ambapo mto mchafu unapitia katikati. Kando ya mto kuna rundo kubwa la taka na nguruwe wakitafuta chakula. Nyumba za udongo wa mabati ziko nyuma. Anga la samawati linaashiria jua.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko. Mto wenye maji mengi meusi na yenye matope ukipita karibu na makazi duni. Nyumba zimejengwa kwa mabati na mbao zikiwa juu ya miamba na ardhi iliyoinuka zikizungukwa na takataka nyingi.

Eneo limeathiriwa na uchafuzi wa mazingira karibu na mto, makazi yasiyo rasmi na uchafu mwingi. Mto wenyewe umejaa takataka na vibanda vimejengwa kwa mabati. Nyuma majengo marefu ya ghorofa, baadhiz ikiwa na nguo zilizotandikwa kukakuka likiwa na tofauti ya makaazi.

Mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji yakishuka kwa nguvu upande wa kulia. Jua linang'aa kupitia miti minene likipendezesha eneo hilo. Miti mkubwa mwenye mizizi minene kushoto na bomba la maji la kijani kibichi linapita katikati ya miti.

Mazingira ya makazi duni ambapo mto mchafu unapita katikati. Kando ya mto kuna rundo kubwa la taka na nyumba za mabati zilizochakaa. Watu watatu wamesimama kwenye rundo la taka wakiangalia mto. Anga lina mawingu.

Makaazi duni yenye takataka nyingi zilizotapakaa kila mahali. Mwanaume amelala chini katikati ya uchafu na vitambaa. Nyuma yake vibanda vilivyojengwa kwa mabati na plastiki na miti michache tu inaonekana. Watu wachache wanatembea kwa umbali na majengo mengi yamebomoka.

Fuko la kahawia na nyeusi limesimama kwenye nyasi ndefu likitazama mbele kwa umakini. Nyasi ni ya kijani kibichi na kuna maua madogo ya zambarau ikiwa mandhari ya kuhifadhi wanyama pori. Anga Lina samawati na mwangaza wa jua.

Wanawake wanafanya shughuli za kila siku kambini, kama vile kupika na kufua nguo. Nguo zilizofuliwa zimetandikwa kwenye kamba zikakauka. Mazingira ya maisha ya kawaida kambini, na anga kuwa na mawingu.

Nyati dume kubwa lenye pembe zilizopinda limesimama kwenye nyasi zenye rangi ya kijani na manjano likitazama mbele. Nyuma yake, nyati mwingine ana kula nyasi. Mazingira ya anga la samawati inatoa isia ya utulivu katika makazi yao ya asili huku jua likiwaka.

Kifaru mkubwa mwenye pembe maarufu akiwa kwenye udongo mwekundu wenye vumbi anakula rundo la nyasi. Nyaya nyembamba kadhaa zinaonekana zikivuka mbele zikionyesha mnyama huyo yuko ndani ya eneo lililohifadhiwa wanyama pori.

Jiji ya majengo marefu na ya kisasa, yaliyosimama chini ya anga lenye mawingu. Mitaa yenye shughuli nyingi inaonekana katikati ya majengo, na kuna maeneo ya wazi yenye miti na maegesho ya magari.

Jengo la hifadhi la taifa ya Kenya lenye rangi ya dhahabu na nguzo nyekundu. Likiwa na sanamu kubwa ya Tom Mboya mbele likiwa juu ya miamba na chini ikiwa na flamingo. Umati wa watu unatembea kwenye bustani iliyozungukwa na ua mweusi na miti imepandwa humu.

Kundi la wamasai wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu wakifanya densi ya kuruka. Wanaume wawili wako angani, mmoja akiwa na kofia yenye manyoya, wakionyesha furaha na nguvu. Wanawake wamesimama kwa safu nyuma yao wakiwa wamevaa shuka zenye michoro na shanga nyingi. Mazingira ni ya asili yenye miti michache na udongo na tamaduni na sherehe za wamasai.

Vifaru wawili wakitembea kwenye hifadhi ya wanyamapori. Aliye mbele yuko wazi na anaonekana vizuri akiwa na pembe zake. Wa pili yuko mbali kidogo nyuma yake. Anga linaonekana kuwa la utulivu. Eneo la nyuma linaonyesha vichaka na miti.

Kikundi la watu wanao fanya kazi ya kupanda miti katika eneo lenye udongo, wamevaa nguo za kujilinda zikiwemo vesti za rangi wengine wakiwa na kofia ngumu .Wanaonekana wameinama na kutumia mikono yao ardhini .

Mtu anaonekana akiokota takataka na kuzisanya ndani ya mfuko, hasa za plastiki karibu na kingo za maji yanayoonekana kuwa mto. Amevalia mavazi ya kazi ikiwemo kofia ya rangi ya chungwa na nguo za kijani kibichi.

Basi kubwa la rangi ya machungwa lenye jina tawakal limeandikwa kwa herufi kubwa na nembo ya tai yenye mabawa yaliyotanuka limeegeshwa mbele ya jengo la ghorofa lenye madirisha mingi. Watu wanasukuma toroli lililojaa magunia makubwa karibu na basi.

Matatu iliyopakwa rangi na picha mbalimbali ikiwemo ujumbe kwa mabano I have a dream imeegeshwa barabarani. Abiria wanapanda na kushuka. Nyuma yake kuna gari jingine jeupe. Majengo marefu na mabano ya biashara kwa umbali yakiwa na mazingiro ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mabasi na matatu yameegeshwa barabarani yakiwa na shughuli ya usafiri wa umma. Nyuma yao kuna nyumba zenye paa za udongo na miti mingi. Jua linawaka, mandhari ya jiji lenye shughuli mingi tofauti tofauti.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa mabasi na watu upande wa kulia, basi jekundu na kushoto la samawati. Mwanaume amevaa koti la zambarau akitembea katikati ya mabasi akionyesha msongamano. Maghorofa marefu nyuma yanaashiria mtaa wa mji mwenye shughuli nyingi.

Barabara imejaa matatu zilizopambwa kwa rangi na michoro ya kipekee. Matatu ya samawati yenye picha ya uso wa mtu iko mbele ikifuatwa na ya manjano na kisha ya kijivu na nyekundu. Maghorofa marefu na miti mirefu ipo nyuma. Hali ya hewa ni tulivu.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu wa magari ikiwa mazingira ya jijini. Matatu nyekundu kwa mabano Prudence Baraka inasimama katikakati huku watu wengi wakiwa karibu . Bango kubwa la matangazo upande wa kulia.

Matatu ya majani na manjano imeegeshwa barabarani ina namba ya usajili KCQ 782P. Mwanaume anashika kibango lenye nambari sabini na arubaini na watu wenginewamesimama karibu. Majengo na miti vipo nyuma ikiwa mazingira ya mjini.

Basi kubwa la rangi nyeupe na kijani limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu baadhi yao wakitaka kuabiri. Basi hilo lina majina mbalimbali ya njia ubavuni. Kwa umbali kuna mabasi mengine. Jengo lenye dirisha mengi na miti wa michikichi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu wanaotembea kwa miguu. Baadhi wamebeba mifuko. Mabasi ya rangi mbalimbali yameegeshwa kando. Majengo marefu yapo pande zote ikiashiria mazingira ya jiji. Kuna alama za barabarani na mabango ya matangazo na anga lina mawingu meupe.

Barabara iliyoloa, mbele ishara kubwa ya pembe tatu na nyeupe yenye picha ya mtu anaetembea kuvuka barabara kwa watembea kwa miguu. Taa ya trafiki kwenye makutano. Chini mbele ya ishara kuna matope na haujapakwa lami. Magari yanapita katikati ya mvua, na wanatembea kwa miguu wanasubiri kuvuka.

Barabara yenye shughuli mingi mjini, matatu la abiria ya rangi ya chungwa imefunguliwa mlango wake wa kando ikiwa na abiria kadhaa, watu wanaenda kwa miguu wengine wakiwa karibu na matatu, majengo marefu yamejipanga huku nguzo fupi zimetawanyika kando ya barabara.

Matatu yenye rangi ya buluu na nyeupe imeegeshwa barabarani katika mazingira ya mjini. Inaonekana kuwa na abiria ndani. Mwanaume mmoja anaonekana akitembea kando. Nyuma ya gari hilo kuna majengo marefu na miti.

Barabara yenye shuguli nyingi, upande wa kushoto kuna magari yaliyo simama katika foleni, kulia pikipiki kadhaa ikiwa na mtu anayeendesha, alama za barabarani na vibao vya kuelekeza vinaonekana.

Lori kubwa la samawati na njano lenye kifaa kirefu cha kuchimba visima limesimama kwenye udongo mwekundu. Magurudumu yake makubwa yamefunikwa na udongo kuashiria matumizi kazini. Anga lina mawingu meupe na samawati ikiashiria hali ya hewa ya jua.

Taki kubwa na chuma lenye rangi ya kijivu, limepaki kwenye trela nyekundu linalo magurudumu mawili meusi, lililoshika kutu. Linatumika kuhifadhi na kusafirisha maji ama kemikali za kilimo. Kipo katikati ya shamba lenye nyasi za kijani, na ua wa waya unaonekana kwa umbali.

Njia ya kuingilia ina ngazi ya vigae vyepesi na mikono ya chuma nyeusi upande wa kushoto. Upande wa kulia, ukuta wa njano, mlango wa samawati na pipa la takataka lililojazwa mifuko meusi. Viatu vyeusi viko karibu na pipa. Nyaya ya umeme ukutani. Sakafu ina vigae vya kahawia vilivyo na muundo.

Magurudumu mawili makubwa ya mabomba meusi ya plastiki yaliyofungwa kwa kamba za kijani yakiwa tayari kwa mifumo ya umwagiliaji au maji yakipumzika kwenye udongo chini ya anga la buluu lenye miti mbalimbali.

Jua kali linaangazia udongo mweusi na mfereji mrefu wenye maji machafu, uku mimea michache ikichipuka pembeni. Mbali kidogo majengo marefu yasiokamilika yanaonekana na nguzo za umeme zikivuka anga yenye rangi ya dhahabu.